Ndizi hizo zimefungwa kwa nailoni ili kuzuia nzi wasikaribie kudumisha usafi na kulinda tunda lisiharibike haraka ,njia hii hupunguza hatari ya kuambukizwa magonjwa yanayosababishwa na wadudu.